Mashabiki wamesimama wakishangilia huku wengine wakinyoosha mikono na kupuliza vuvuzela. Baadhi wamevaa fulana zenye maandishi Papa wakionyesha uungaji mkono wa timu yao.

Kundi la watu linatembea kwenye zulia jekundu. Mbele kuna mmoja aliyevaa sare za kijeshi. Mwanamume katika suti na mwanamke aliye katika vazi rasmi. Nyuma kuna jukwaa lenye mapambo na mmea alikionyesha tukio rasmi au sherehe.

Usuluhishi wa mahakama unaelezwa Kwa maandishi na alama za mzozo na suluhu, manthari ya njano inaonyesha msongo na hatua ya maelewano, nyundo ya haki na vitabu vinaashiria mazingira ya kisheria.

Mikono miwili ya rangi nyeusi imeshikana kwa salamu ikiwa katikati ya duara la manjano lenye mpaka mwekundu. Chini ya alama hiyo kuna maandishi ya manjano yanayosema, tuko pamoja. Muundo wote unaonyesha mshikamano na umoja kati ya watu.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya kaunta ya maombi ya pasipoti akizungumza na afisa wa uhamiaji. Dirisha la kioo inawatenganisha huku kaunta ikiwa na alama ya namba.

Mwanariadha mmoja ameshuka kwenye mchanga wakati wa kuruka mbali katika uwanja wa michezo. Fulana yake ina maandishi ya rangi ya nyeupe na rangi ya chungwa. Wafanyakazi wanaonekana hapo nyuma wakiwa wamevaa fulana za rangi ya machungwa.

Kundi la watu linashiriki maandamano likiubeba bango kuhusu suluhisho linalopingwa na mahakama kama njia mbadala ya kutatua migogoro. Chini ya ibara ya mia moja hamsini na tisa ya katiba ya Kenya. Ujumbe unasema, suluhisho kutoka kwako kwa ajili yako.

Umati mkubwa uko uwanjani ukishangilia mikono ikiwa juu. Wengine wamevalia mavazi mekundu huku wakionyesha uungaji mkono wa timu au tukio fulani.

Kikapu cha plastiki cha rangi ya kahawia kimewekwa juu ya sakafu ya zege kikiwa na muundo wa mashimo. Nyuma kuna ukuta wa bluu na waridi. Kikapu kina lebo lisiloonekana vizuri.

Wanaume wawili wanapeana mikono huku wakishikilia jezi jekundu yenye jina na namba ya mchezaji. Mandhari ya nyuma ina bango la Ulinzi Stars FC lenye kauli mbiu ya kijeshi.

Wachezaji wa soka wamevaa sare za manjano zenye michoro ya rangi nyeusi na nyekundu, wanaonekana wenye furaha karibu na bendera ya kona, huku mashabiki wakiwa nyuma yao kwenye standi.

Watu watatu wanashiriki shughuli ya kiutawala mezani. Mmoja akiwa amkwti huku akishika mkono wa aliyesimama kwa ajili ya utambuzi. Mtu mwengine anaandika kwenye karatasi kana kwamba anajaza fomu au anachukua taarifa.

Kandi nyingi za utambulisho zimefungwa Kwa elasti na kupanga juu ya meza ya mbao, kila kandi inapicha Nebo ya taifa na taarifa binafsi za mumiliki, mupangilio unaonyesha shughuli ya kiutawala au usambazaji wa nyaraka rasmi.

Afisa wa serekali amesimama akiwa amevaa suti akitumia mashine ya kuchukua alama za vidole. Anasaidiwa na afisa mwingine aliyevalia suti na tai wakifanya kazi kwa pamoja. Karibu na wao kuna kamera iliyowekwa kwenye miguu mitatu ikiwa tayari kwa matumizi.

Maafisa watatu wa serikali wamesimama pamoja wakiwa wamevalia barakoa na fulana za kazi. Mmoja wao anatoa kitambulisho kwa mtu mwingine akionyesha utaratibu wa uhakiki. Wote wanaonekana wakiwa makini katika majukumu yao.

Mchezaji aliyevaa jezi nyeusi yenye maandishi Kenya na nambari kumi na nne anashika mpira wa kikapu. Mchezaji mwingine aliyevalia jezi ya kijani na nambari kumi na mbili anajaribu kumzuia. Wako kwenye uwanja wa michezo uliozungukwa na viti vya njano na rangi mbalimbali.

Kiongozi wa serikali amesimama mbele ya hadhira akitoa maelezo. Amevalia suti ya buluu na tai akizungumza kwa ishara za mikono. Hadharani kuna wafanyakazi wamevalia fulana nyekundu wakiwa wamekaa kwa makini wakisikiliza.

Jaji mkuu anazungumza kwenye kinara mbele ya umma. Amezungukwa na maafisa wengine wa mahakama wote wakiwa wamevalia suti. Kinara hicho kina nembo ya ofisi ya jaji mkuu.

Mchezaji aliyevaa jezi ya buluu na mistari anadhibiti mpira kwa mguu wa kushoto akiwa tayari kupambana. Mchezaji wa pili aliyevalia jezi ya kijani na manjano anaonekana akimkabili kwa ukaribu. Mandhari ya uwanja inaonyesha wachezaji wengine na mashabiki ikisisitiza ushindani wa mechi.

Watu wawili wanasalimiana juu ya meza yenye karatasi, chupa ya maji na kibao cha jina. Wengine wamesimama nyuma wakizungumza katika mazingira rasmi ukumbi unaonyesha mpangilio wa kikao cha kitaalamu chenye utaratibu.

Mtu akiwa ameketi kwenye kiti ameshika kibao chenye karatasi zilizoandikwa jina la shirika na nembo. Vazi lake ni la buluu la bangili yamevaliwa mkononi huku maandiko yakionekana kwenye karatasi.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika nje huku mwanaume aliyevalia fulana ya waridi akiwa juu ya jukwaa. Baadhi ya watu wananyoosha Mikono wakiimfikia huku wengine wakibeba mapango na bendera.

Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa na koti jeusi anainua mkono mbele ya hadira iliyovaa kofia za rangi moja huku akisaidiwa na mwengine aliyevaa suti na tai. Mwenye amesimama nyuma ya kipaza sauti kwenye jukwaa.

Cheti cha kuzaliwa kinaonyesha hospitali Embu, jinsia ya mtoto na majina ya wazazi. Taarifa zimezajiliwa na mkunga na kuthibitishwa na msajili msaidizi wa wilaya. Cheti hiki ni halali kisheria, chini ya sheria ya usajili wa kuzaliwa na kufa.

Afisa mmoja akiwa amevaa sare za khaki anaangalia kompyuta ya afisa mwingine wa kike. Wote wawili wanaonekana wakiwa makini na shughuli wanayoifanya. Wafanyakazi wengine wanasimama numa yao wakisubiri utaratibu huo ukamilike.

Waraka wa mahakama ya kenya unaitwa sera za rasilimali watu cha mahakama ya kenya. Waraka huu ni mwongozo unaoeleza sera na taratibu za rasilimali watu ndani ya taasisi hio. Hii inaonyesha umuhimu wa kufuata utaratibu na sheria katika kazi.

Uwanja wa mpira umejaa mashabiki wengi wenye furaha. Wamekaa katika viti vya samawati na nyekundu. Baadhi ya mashabiki wamevalia fulana nyekundu zenye nembo ya KDI wakionyesha ushabiki wao.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo lenye bango ya kenya African national Union wakishiriki hafla ya kukabidhi cheti. Mmoja amevaa kofia nyekundu akipokea cheti kutoka kwa mwenzake nembo ya jogoo inaonekana nyuma ya kundi hilo.

Mtu wa huduma ya posta amesimama mbele ya wenzake akiwapa maelezo muhimu. Wafanyakazi wengine wameketi chini kwenye viti wakimsikiliza kwa makini. Wote wanaonekana wakiwa katika mafunzo au mkutano wa lengo la kuboresha huduma.

Wachezaji wa kandanda wamekusanyika uwanjani wakisherehekea kwa furaha na mikono zikiwa juu, sare zao ni nyeusi na rangi ya chungwa huku kipa akiwa amevalia kijani kibichi, mashabiki walioketi kwenye jukwaa wanashuhudia tukio hili kwa makini.

Vituo vya huduma vimepangwa kwa safu ndani ye jengo la serikali kila kimoja kikiwa na maandiko ya huduma tofauti. Wateja wameketi mbele ya wahudumu huku vifaa vya ofisi vikitumika kutoa msaada. Mabango na alama za huduma zinaonyesha mpangilio rasmi wa utoaji wa huduma kwa wananchi.